Mwanamke mwenye nywele ndefu zilizopinda ,na miwani ya dhahabu amesimama kwenye jukwaa akishikilia na kutazama komputa kibao. Amevaa koti jeusi na skafu ya rangi nyeusi shingoni huku begi la mgongoni likionekana nyuma yake.

Mvulana amekati kimya. Uso wake umejawa na mawazo kana kwamba anatafakari jambo muhimu. Kompyuta mpakato iko mbele yake ikiwa wazi. Pembeni ya mkono wake wa kulia kuna kitabu kilichofunguliwa.

Mwanamme ameketi mezani. Akishiriki katika, darasa la mtandaoni. Huku akiwa amevaa vichwa sauti. Kompyuta ya mezani, inaonyesha mwalimu aliyesimama mbele ya ubao, uliojaa maandiko ya hesabu. Na michoro ya mlinganyo.

Mtoto mvulana ameketi kwenye sofa la beige, akitumia tarakilishi mpakato. Amevaa shati la mistari lenye mfuko wa rangi ya giza, na pembeni kuna begi la mgongoni lililowekwa juu ya sofa.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta mpakato, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye skrini kwa umakini huku mikono yake ikisonga hewani akionekana kuelezea au kuonyesha jambo kwa vitendo.

Watu watatu wamekaa mezani wakizunguka kompyuta mpakato. Huku wawili wakionyesha kwa vidole kwenye skirini na mmoja akiandika kwenye kibodi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha treni, akitazama nje kupitia dirisha kubwa huku akiandika kwenye daftari lake. Ana begi ndogo la rangi ya waridi kando yake na vipokea sauti vya masikioni vikiwa vimewekwa mezani.

Wanafunzi wawili wemakaa karibu na kompyuta mpakato wakifanya kazi ya pamoja kwenye maktaba yenye makabati mengi ya khifadhia faili. Mmoja mevaa sweta ya waridi, na mwingine sweta ya rangi ya krimu akiwa na vichwa vya sauti shingoni.

Picha inaonyesha watoto wawili wasichana wakiwa Wameketi juu ya kitanda cha kamba wakitumia kompyuta mpakato. Wamejikita katika kile wanachokiangalia. Wakionekana kama anajifunza au kushiriki katika shughuli ya kielimu mmoja wao akiangalia kamera.

Mwanaume anaketi mbele ya kompyuta mpakato, mikono yake yote miwili ikiwa juu ya kibodi, akitumia vidole kwa kasi na umakini kuandika.

Mwanamke mwenye nywele zilizo pinda anakaa kwenye meza ya mbao akichukua maelezo kwenye daftari nyeupe na kalamu ya bluu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato iliyowazi ikionyesha video ya mwanamke mwingine anaye fundisha au kutoa mada.

Mwanamke anachukua maelezo kwenye daftari lake la wazi ,lililowekwa kwenye meza ya mbao. Mbele yake skrini ya komputa inaonyesha mwanamke mwingine akifundisha, au kutoa mada akielezea kitu kwa mikono yake .

Mwanaume amevaa miwani na vipokea sauti masikioni. akiwa ameketi mezani akifanya kazi mbele ya kompyuta. Ameshika kalamu na kuangalia karatasi zenye grafu na data . Meza yake ina kompyuta mbili za kufuatilia. Skrini moja inayoonyesha grafu ya fedha au soko na skrini nyingine kubwa, inayoonyesha simu ya video na mwanaume mwingine.

Ni meza ya mbao, imepangwa kwa mpangilio wa kuvutia ikiwa na kompyuta mpakato inayoonyesha ukurusa wa wavuti. Huku mwanaume akiwa ameketi. Mikono yake ikiwa kwenye kibodi.

Mvulana ameketi kwenye dawati lake. Macho yake yakiangazia moja kwa moja kwenye kompyuta iliyoko mbele yake, skirini ikiwa imewashwa. Ikiashiria darasa la mtandaoni au shughuli ya kujifunza.

Wanaume sita wameketi mezani kila mmoja akiwa na tarakilishi mbele yake wakionekana kushiriki kwenye kikao cha pamoja au mradi wa kikundi. Meza ina vinywaji na daftari ikionyesha mandhari ya kazi au kujifunza kwa vitendo.

Kundi la watu, wameketi mezani wakijadili kwa makini huku wakitumia kompyuta mpakato zenye stika za Google . Juu ya skrini moja kuna mada automedics ikionekana wazi, ikionyesha mawasilisho rasmi. Meza imejaa vikaratasi vyenye maandishi ya mikakati au maoni na pembeni kuna maboxi yenye nembo ya Google Digital Statistics For Africa .

Mwanamke ameketi kwenye meza ya mbao, akiandika kwenye daftari huku akitazama darasa la mtandaoni, kupitia komputa mpakato. Kwenye skirini, kuna mwanamke anayefundisha akiwa amesimama mbele ya ubao ulioandikwa maandishi na michoro ya masomo.

Msichana ameketi mbele ya komputa akiwa na umakini mkubwa .Vidole vyake vikiwa juu ya kibodi. Huku macho yake yakitazama skrini kwa makini .Mwalimu wake amesimama karibu naye akiinama kidogo ili kuona kwa karibu kile anachofanya.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akiwa ameshikilia kalamu mkononi wa kulia huku akiandika kiti kwenye daftari liliko mbele yake. Kompyuta mpakato iko mbele yake skrini ikiwa imewashwa ikionekana kuwa anatumia pia kwa marejeleo au mwongozo anapoandika.

Mwanamke amesimama kando ya treni iliyosimama karibu na barabara. Mwili wake ukiwa wema na macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye tableti anayoshikilia kwa mkono wa kushoto. Kwa kutumia mkono wa kulia anaguza skrini kwa vidole kwa uangalifu kana kwamba anasoma taarifa au kuandika ujumbe.

Msichana mdogo ameketi kwa furaha mbele ya kompyuta yake. Tabasamu lake liking'aa usoni huku macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye screen . Mkono wake wa kulia unashikilia kalamu akiandika jambo kwenye daftari lilipo mbele yake kana kwamba ananukuu au kujibu maswali kutoka kwenye kile anachoona.

Mwanamke ameketi mezani akiwa ameshika kikombe kwa mkono mmoja akinywa kwa utulivu huku macho yake yakiwa yameelekezwa moja kwa moja kwenye kompyuta iliyopo mbele yake.

Mwanaume ameketi kwenye dawati lake akielezea jambo kwa mikono yake, kwa msisimko na ufafanuzi, huku akiangalia kompyuta iliyo mbele yake. Kwenye skrini, watu kadhaa wanaonekana wakimwangalia wakihusishwa katika mkutano wa mtandaoni.

Mwanamke mmoja ameketi kwenye dawati akiwa ameshika karatasi mikononi mwake na kuisoma kwa makini. Uso wake unaonyesha umakini macho yake yakielekezwa kwenye maandishi ya karatasi hiyo. Upande mmoja wa dawati kuna kompyuta mpakato iliyofunguliwa na upande mwingine kuna miwani iliyowekwa kwa utaratibu ikiashiria kwamba huenda huwa anatumia wakati wa kusoma.

Mvulana na msichana wameketi pamoja kwenye dawati wakishiriki katika shughuli ya kujifunza ya kidijitali. Msichana ameshikilia kibao cha kidijitali kwa mikono yake miwili. Kidole chake kikiwa kinabonyeza skrini kana kwamba anacheza mchezo wa kielimu au anafanya zoezi.

Mwanaume ame keti mezani akiwa anafanya kazi, mkono wake wa kulia uko juu ya kompyuta mpakato ilio mbele yake labda aki bonyeza au kuitumia kwa kutazama taarifa , wakati huo huo mkono wake wa kushoto una shikilia kalamu akiandika kitu chini kwenye daftari au karatasi.

Mwaume aliyevalia suti nadhifu ameketi mezani, akiwa ameshika kalamu na kuandika kitu kwa makini kwenye karatasi, au daftari lililo mbele yake. Kompyuta mpakato, iko moja kwa moja mbele yake ikiwa wazi, ikionyesha taarifa anazorejelea, au kufanyia kazi.

Mwanaume ameketi kwa utulivu uso wake umejaa tabasamu huku akiandika jambo kwenye daftari kwa mkono wake wa kulia. Mbele yake kuna kompyuta inayomulika uso wake kumwongeza wa skrini ikiashiria kuwa anarejelea taarifa au maelekezo anayoandika.

Mwanamke ameketi kwenye meza ndani ya kahawa shupu ya kisasa akiwa amezingatia kazi kwenye kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Pembeni yake, barise mwenye tabasamu anamkaribia akimpa kikombe cha kahawa kilichotengenezwa kwa ustadi laabda kapuchino au late.

Msichana ameketi chini, kalamu mkononi mwa kulia uku akiandika kwa makini ndani ya daftari lilipo mbele yake. Macho yake yanaelekezwa kwenye kompyuta iliyowekwa mbele yake ikiashiria kuwa anafuatilia maelekezo au somo fulani mtandaoni.

Mwanamke ameketi mezani akiandika kwenye daftari lake kwa umakini. Pembeni yake kuna kompyuta mpakato iliyowashwa ambayo anaoenekana kuchungulia kwa makini kana kwamba anapata taarifa humo na kuzitumia kama marejeleo ya kile anacho andika.

Msichana mdogo ameketi mezani mkono wake wa kulia ukiandika kwa bidii kwenye daftari lake ,huku macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye kompyuta iliyo mbele yake. Skrini inaonyesha ukutani wa mtandao wa kielimu .Huenda mwalimu au darasa likiwa linaendelea na maelekezo ya somo.

Mwanamke ameketi kwa utulivu, macho yake yakiwa yameelekezwa kwenye kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Tabasamu la furaha limeenea usoni mwake, ikiashiria amevutiwa au kufurahishwa na kitu anachokiona au kukifanya kwenye skirini. Mkono wake mmoja unashika kalamu kwa wepesi kana kwamba yuko tayari kuandika au kuchukua kumbukumbu.

Watoto wadogo wako ndani ya maabara ya kompyuta kila mmoja akiwa ameketi mbele ya kompyuta yake. Msichana mmoja yuko mstari wa mbele, kidole chake kikibonyeza kitufe kwenye kibodi kwa makini huku akitazama skrini iliyoko mbele yake.

Mkono wa kushoto unabonyeza baadhi ya vitufe kwenye kibodi ya kompyuta. Ukionyesha kuwa mtu huyu anashiriki au kuendesha shughuli fulani. Skrini ya kompyuta inaonyesha picha ndogo ndogo ya watu mbali mbali. Kila mmoja akiwa kwenye fremu tofauti, hali inayodokeza kuwa kuna mkutano wa mtandaoni unaoendelea.

Mvulana mdogo, ameketi kwenye dawati, uso wake umejaa mshangao au kuchanganyikiwa, uku akitazama computer iliyo mbele yake. Mkono wake wakuliya inashikilia kalamu na chini yake kuna daftari wazi.

Kompyuta mpakato imefunguliwa juu ya meza na skirini yake inaonyesha mkutano wa mtandaoni, sura za washirika zikiwa zimepangwa kwenye madirisha madogo ya video. Kila mshirika anaonekana kupitia kamera zao, wengine wakitabasamu na wengine. Pembeni ya laptop kuna kikombe, huenda ni cha chai au kahawa, kikikaa karibu na kitabu kilichofunguliwa kwa sehemu, pamoja na kalamu juu yake.

Mvulana mdogo ameketi kwenye chumba cha kompyuta. Macho yake yakiwa yameelekezwa moja kwa moja kwenye skrini iliyo mbele yake. Mkono wake wa kulia umeshika kipanya kwa udhabiti, akiendesha kazi fulani kwa makini.

Mwanamke anayetabasamu kwa furaha ameketi mezani . Mkono wake wakulia ukiandika kitu kwenye daftari lilipo mbele yake kwa ustadi huku mkono wake wa kushoto ukibonyeza vitufe kompyuta mpakato ilio upande wa kustoto wa daftari hiyo.

Mwanamke muislamu ameketi kwenye kiti cha kijani, akiwa amevaa hijab inayomfunika kwa heshima na staha. Mikono yake inashikilia kwa udhabiti kompyuta mpakato aliyoiweka mapajani. Macho yake yakiwa yameelekezwa moja kwa moja kwenye skrini.

Katika meza kubwa iliyo na kompyuta mpakato, huku wanaume sita wakiwa wamekaa wakiuzunguka kwa umakini, wamevaa mavazi rasmi ya kazini, baadhi yao wakiegemea mbele huku mikono yao ikiwa juu ya meza kana kwamba wako katika mjadala mzito. Mmoja anaonyesha kitu kwenye skrini ya laptop yake huku wengine wakitazama kwa makini wakionekana kushirikiana kwa karibu.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta mpakato akiwa ameshikilia kitabu kilichoshikwa kuelekea skrini. Anaonekana kama anaonyesha taarifa kutoka kwenye kitabu kwa watu walioko upande mwingine wa mkutano wa mtandaoni.

Msichana mdogo anatabasamu kwa furaha akitazama kompyuta iliyoko mbele yake. Uso wake ukionyesha msisimko au kufurahishwa na kile anachokiona. Mkono wake wa kulia umenyanyuliwa juu huenda akijari akijibu swali au akionyesha ushiriki kwenye darasa la mtandaoni.

Mwanamke ameegemea mbele kidogo akiandika kwa umakini kwenye kitabu kwa mkono wake wa kulia huku macho yake yakiwa yamekazia kwenye kompyuta iliyoko mbele yake. Katika sikio lake kushoto amevaa earphone moja na ingine ikiwa kwenye sikio la kulia la mwanamke mwengine aliyeketi karibu naye.

Msichana ameketi kwa utulivu akiwa ameegemea dawati akishika kalamu kwa mkono wake wa kulia huku akiandika kwa makini kwenye kitabu kilicho mbele yake. Mbele yake kuna tableti iliyowashwa ikionyesha picha au maandiko yanayohusiana na kazi anayofanya.

Mvulana mdogo ameketi kwenye dawati, macho yake yakielekezwa kwenye kompyuta iliyopo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta anaonekana mwanamke huenda ni mwalimu wake akiaongea au kueleza jambo linachoashiria kuwa mvulana huyo anahudhuria darasa la mtandaoni.

Mwanaume ameketi kwenye dawati lake mkono wake wa kulia ukiwa umeshika kalamu juu ya daftari tayari kuandika. Mbele yake kuna kompyuta ndogo skrini yake ikiwa imeonyesha sura za watu kadhaa waliounganishwa kwa njia ya mtandao ikiwa sheria kuwa yuko kwenye mkutano wa mtandaoni.

Darasa tupu imepangwa kwa mpangilio safi kwa madawati ya rangi ya manjano na miguu ya chuma ya rangi nyeusi, kila moja likiwa na kiti chake kikilingana kwa rangi. Baadhi ya madawati hayo yana vitabu vilivyowekelewa juu.

Ndani ya maktaba, rafu zimejaa vitabu mbalimbali vilivyopangwa kwa ustadi kwenye pande zote za njia. Watu kadhaa wamesimama wakichunguza vitabu kwa makini wakionyesha ari ya kusoma na kujifunza.

Kundi la wanawake saba, wote wamevaa nguo nyekundu na nyeusi, wanatabasamu na kusherekea wakiwa uwanjani. Wengi wao, wanashikilia mipira mikubwa miekundu ya kushangilia, wakiinyanyua juu kwa furaha na nguvu.

Msichana amesimama kando ya ngazi fupi ya chuma ndani ya maktaba yenye rafu ndefu zilizo jaa vitabu vya aina tofauti akiwa amevaa shati jeupe na suruali nyeusi anashika kitabu mkononi huku akisoma kwa makini.

Watu kadhaa wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa. Wamesimama kwenye meza maalum za kazi wakiendesha vifaa mbalimbali vya kisayansi.

Dawati za mbao zilizopangwa kwa safu ndani ya darasa la shule inaonyesha mazingira tulivu ya kusomea. Kila dawati limeandikwa namba kama moja, mbili, tatu, tatu tisa ikiashiria uwepo wa mpangilio maalum au ufwatiliaji wa vifaa.

Vyumba vya bweni vimepangwa kwa mistari ya vitanda vya ghorofa kila moja kikiwa na godoro lililofunikwa na blanketi za rangi na miundo tofauti kama kijani, nyekundu na pinki.

Ukumbi mkubwa tupu umeandaliwa kwa ajili ya mkutano au tukio. Kumbi zambarau zimetengwa katika safu ndefu mbili, zikielekea jukwaa au eneo la mbele. Ukuta za ukumbi ina rangi nyeupe nyepesi na madirisha madogo yamewekwa juu karibu na dari.

Chumba kirefu cha darasa kimepangwa kwa mistari ya madawati ya mbao. Kila moja likiwa na kiti kilichojengwa pamoja na nachwa.

Darasa lina viti vyeusi vyenye meza za mbao, vilivyopangwa kwa usawa kuelekea ukuta ulio mweupe. Madirisha juu ya ukuta huo yanaingiza mwanga wa asili unaoangaza chumba kizima.

Darasa tupu, linaonekana, likiwa limepangwa kwa mpangilio mzuri. Madawati ya kijivu, yamewekwa kwa safu. Kila moja likiwa nafasi yake, mbele ya kiti cheusi, chenye miguu ya chuma.

Watu wameketi kwenye viti ndani ya chumba kikubwa wote wakitazama mbele kwa umakini kana kwamba wanasikiliza mzungumzaji au uwasilishaji unaopeanwa.

Wanafunzi wameketi kwenye viti vya plastiki vya bluu, wakitumia tarakilishi mezani baadhi yao wanatumia kompyuta za mezani na wengine wameleta tarakilishi mpakato , wote wakiwa makini wakifanya kazi zao.

Maktaba imejaa vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu za mbao zinazofika hadi kwenye dari. Wanawake kadhaa wanaonekana wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu mbalimbali. Mmoja wao ana nywele ndefu zilizosokotwa, mwingine amevaa hijabu na anachagua kitabu.

Njia ndefu yenye matofali ya kahawia, inapanda juu ikiwa na handireli ya chuma ya rangi ya buluu inayopita kando yake. Upande wa kushoto, ukuta mweupe unaonekana huku upande wa kulia, miti na mimea mingine inatoa mandhari ya asili.

Mashindano ya kuogelea yanaendelea kwenye bwawa lililo gawanywa kwa njia za mipira ya alama. Waogeleaji kadhaa wametoka juu ya jukwaa la kuanzia na wako katika hatua ya kuingia majini kwa wakati mmoja.

Kiti cha rangi ya blue kimeegemea vizuri, kikiwa na mikono ya mbao yenye rangi ya kahawia, na sehemu ya kukalia, ikiwa imetengenezwa kwa plastiki na kitambaa. Pembeni kuna meza ndogo, inayoweza kufunguliwa au kufungwa.

Chumba kina vitanda vinne vya ghorofa, vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kimoja, kikiwa na sehemu mbili za kulala jumla ya nafasi nane.

Maabara yenye mwangaza wa kutosha ina meza za kazi zilizo na sehemu za kuzalisha maji. Kila mmoja likiwa na kabati la buluu chini yake.

Vijana wawili wamevaa sare nyekundu wakiwa uwanjani. Moja wao akionyesha mpira wa miguu uliolala ardhini huku mtu wa tatu aliyevaa shati la buluu lenye maandishi ya kocha mgongoni akiwatazama kwa makini kana kwamba anatoa maelekezo.

Kijana yuko ndani ya maktaba. Ameketi mezani akiwa amezama katika kusoma. Anashikilia ukurasa ya kitabu kimoja kwa mkono mmoja, macho yake yakiwa makini kwenye maandishi. Kwa mkono wa pili, ananukuu taarifa muhimu kwenye daftari au kitabu kingine kilicho wazi mbele yake.

Wanafunzi wameketi kwenye maabara ya kompyuta, kila mmoja akiwa mbele ya kifaa chake wakiwa makini wakifanya kazi zao binafsi. Kompyuta zimepangwa kwa mpangilio ya safu na baadhi ya wanafunzi wanaandika kutumia kibodi, huku wengine wakitazama skrini kwa makini, kana kwamba wanatafakari au kusoma maelekezo.

Kocha amesimama mbele ya wachezaji wake walioketi chini kwenye nyasi au uwanja wote wakimwangalia kwa makini huku wakisikiliza maelekezo yake. Uso wa kocha unaonyesha msisitizo na uzito wa anachosema mikono yake ikiashiria kuwa anatoa naelezo muhimu ya mchezo au mkakati.

Mlango wa kuingilia chuo kikuu cha Kenyatta unaonekana wazi ukizungukwa kwa ukuta wa mawe uliojengwa kwa imara. Juu ya lango hilo kuna maandishi makubwa yenye mvuto yanayosomeka Kenyatta University, yakiwa yameandikwa kwa herufu za wazi; rangi ya nyeusi.

Darasa lisilo na watu linaonekana kuwa safi na limepangwa kwa mpangilio mzuri. Meza na viti vimewekwa kwa safu kila moja kikielekea mbele ya darasa ambapo kuna ubao mkubwa ulio wa kuandikia.

Rafu kubwa ya vitabu imejaza ukuta mzima. Ikiwa na safu nyingi zilizojaa vitabu vya rangi, na ukubwa mbali mbali. Vingine vikiwa wima, huku vingine vikiwa vimewekwa kwa mlalo. Baadhi ya vitabu vina vichwa vinavyo onekana.

Kitanda kimepangwa cha ustadi mkubwa, mashuka yakiwa yamenyoshwa vizuri na mito ikipangwa kwa usawa wa kuvutia. Juu ya kitanda kuna rundo la taulo safi zilizokunjwa kwa umaridadi zikionyesha huduma ya hali ya juu, kwa mgeni. Ukuta wa nyuma umechorwa kwa rangi angavu, na zenye mvuto.

Wanafunzi wa uuguzi wanaonekana wakifanya mafuzo ya vitendo wakiwa wamemzunguka mwanasesere wakufundishia aliyewekwa kitandani. Wanafunzi hawa wanashikiriana kwa makini huku wakimlaza vizuri kitandani na kumfunika kwa shuka kwa ustadi na uangalifu.

Chumba kilichoandaliwa kwa mpangilio wa kazi au masomo kimegaganywa katika sehemu tofauti kwa kutumia vibao vya mbao. Kila sehemu ina dawati lake, kompyuta ya mezani iliyowekwa juu na kiti cha kukalia kilichopangwa kwa usahihi.

Darasa limejaa makabati meupe yaliyopangwa kwa safu zilizonyooka. Kila kabati limeambatana na kiti cha rangi ya buluu kilichowekwa mbele yake vikiwa tayari kwa matumizi.

Vitanda viwili vilivyo funikwa kwa shuka jeupe safi. Kutoka juu neti za mbuu nyeupe zimeshuka kwa ustadi kuinuka kila kitanda ziki toa muonekano wa usafi na utulivu. Dirisha lilipo nyuma limefunikwa kwa pazia jeupe linalo ruhusu mwanga wa asili kuingia taratibu.

Darasa tupu linaonekana likiwa safi na limepangwa vizuri. Madawati na viti vikiwa vimewekwa kwa mstari vyote vikielekezwa mbele kuelekea ubao wa kufundishia.

Kundi la watu liko ndani ya ukumbi wa mazoezi kila mmoja akijihusicha na shughuli tofauti mbele kabisa mwanamume mmoja ameinma akiinuwa chuma kizito kilicho na uzito mkubwa kutoka sakafuni misuli yake imekaza uso wake umejikunja kwa nguvu akionyesha jitihada na msisitizo wa mazoezi hayo.

Mtoto amevaa koti la maabara na glavu akifanya jaribio la kemia kwa umakini. Anamimina kioevu kutoka kwenye epruveti hadi kwenye chupa yenye umbo la duara ambayo tayari lina kioevu cha rangi ya machungwa kinachochemka na kutoa povu.

Mwanaume ameketi kwenye kochi jeupe, akiwa ameshika mkononi kitabu alichozama nacho kwa umakini. Macho yake yameelekezwa kwenye ukurasa, uso wake ukionyesha utulivu wa kusoma. Pembeni na nyuma yake, kuna rafu zilizojazwa vitabu vya aina na ukubwa tofauti.

Kundi la wanafunzi sita, wamesimama kwenye uwanja wa mchezo wa shule. Wote wakiwa wamefungwa vitambaa vya manjano machoni. Wakionekana kushiriki katika mchezo wa kujifurahisha au mazoezi ya kuelekeza bila kuona.

Watu kadhaa wameketi kwenye mawe, magogo au moja kwa moja ardhini katika eneo lenye miti mingi na majani. Wengine wamesimama na mbele yao mwanaume mmoja amesimama akizungumza mikono yake ikiongea pamoja naye kwa ishara zenye msisitizo.

Msichana mwenye mahitaji maalum ameketi mezani, macho yake yakiwa imeelekezwa kwenye kompyuta kibao inayoshikiliwa na mwalimu aliye upande wake. Wote wawili wanaonekana kuwa makini wakishirikiana katika somo au maelekezo maalum.

Wasichana watatu wa mahitaji maalum, wameketi karibu wakishikana mabegani kwa upendo na mshikamano, wote wakitabasamu kwa furaha ya dhati. Msichana aliye katikati ni mweupe, huku wale wawili pembeni wakiwa weusi.

Mwalimu wa kike anazungumza na msichana mwenye mahitaji maalum wote wakiwa wameketi mezani huku wakiangaliana na kushikilia miduara ya rangi tofauti mikononi mwao. Mwalimu anaonekana kuelekeza na kueleza jambo muhimu.

Mvulana wa mahitaji maalum anashikilia brush ya rangi kwa mkono wake, tabasamu kubwa likimng'aa usoni huku akielekeza brush hiyo kwenye karatasi iliyopo mezani. Pembeni yake mwalimu ameketi karibu akimsaidia.

Watu wanne, wanaume wawili na wasichana wawili, wameketi kwenye chumba tulivu wakiwasiliana kwa ishara za lugha ya alama. Watatu wameketi kwenye viti vieupe wakielekeza mikono yao kwa umakini, huku wakiwa makini kwa kila mmoja anayezungumza.

Mtoto mdogo mwenye mahitaji maalum ameketi mezani akiwa anatumia kalamu nyekundu kuchora au kuandika kwenye karatasi huku watu wawili walioketi naye, labda walimu au walezi wakimsaidia kwa makini.

Mwanaume aliyevaa fulana nyekundu yenye layandi ya buluu anaonyesha simu kwa kijana mwenye mahitaji maalum aliyeketi kando yake. Wote wameelekeza macho kwenye skrini hiyo wakionyesha ushirikiana wa karibu au kushirikiana tarifa muhimu.

Mwanamke mwenye tabasamu ya furaha na nywele ndefu, anaonekana akiwa ameketi karibu na mtoto mdogo, mwenye shati la miraba na mahitaji maalum. Mtoto huyu anaonekana akishika na kucheza na vizuhizi vya rangi mbalimbali vilivyowekwa juu ya meza ya kijani kibichi.

Mwanaume wa mahitaji maalum ameketi mbele ya kompyuta akitazama kwa makini huku tabasambu ndogo likitokea usoni mwake. Pembeni yake mwalimu wake ameketi kwa upole akionyesha kitu kwenye skrini ya kompyuta kwa kidole chake macho yake yakimwangalia mwanafunzi.

Tarakilishi zimepangwa darasani kwa safu kadhaa. Mtoto mmoja, mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisaidiwa na mwanamke aliye kando yake akimwelekeza kwa taratibu.

Mtoto mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu anaandika kwa makini kwenye dawati lake. Pembeni kuna wanafunzi wawili wanaoonekana kuzingatia shughuli zao za masomo wote wakiwa watoto wenye mahitaji maalum.

Mwanaume mwenye mahitaji maalum, amevalia fulana ya manjano na kitambaa cha buluu shingoni. Anakaa akichora, kwenye turubai iliyo kwenye msimamo akilenga kwa makini. Ana brashi mkononi na sahani yenye rangi mbalimbali mbele yake.

Mvulana wa mahitaji maalum anashikilia brush ya rangi kwa mkono wake tabasamu kubwa likimng'aa usoni huku akielekeza brush hio kwenye karatasi iliyopo mezani. Pembeni yake, mwalimu wake ameketi karibu akimsaidia.

Kijana anatembea kwa msaada wa kifaa maalumu cha kutembea kilichoshikiliwa na mikono yote miwili huku mtu mzima akiwa anamsaidia kwa kumshika mkono mmoja kwa upole wakiwa ndani ya chumba chenye rafu zilizojaa vikapu, mimea na vinyago pamoja na kiti cha kupepea kilichofunikwa na mto wa manjano.

Wavulana watatu wenye mahitaji maaluma wameketi karibu kwenye meza mmoja wakiwa katika mazungumzo ya kina huku wakitazama kompyuta iliyowashwa. Kila mmoja anajielekeza kwa wenzake wakibadilisha mawazo na ari. Pembeni mwa kompyuta kuna vitabu viwili vilivyo wazi.

Kundi la wanafunzi wameketi kwenye viti vya mbao vilivyo na mito ya rangi ya machungwa wakiwa katika nafasi jukwaa la kupandana. Baadhi yao wanatumia vifaa vya kidijitali kama tarakilishi mpakato na simu janja huku wengine wakisikiliza au kuzungumza.

Mtoto mwenye mahitaji maalumu ameketi mezani akiwa na kifaa cha usikifu kwenye sikio lake. Anatazama mwalimu anayeshika karatasi yenye herufi kubwa ya A iliyo mezani akiashilia kodole kimoja.

Kijana mwenye mahitaji maalum aliyevalia fulana ya kijivu yenye mipaka mekundu . Anaonekana akielekeza kidole mbele, akiwa kwenye eneo la michezo la ndani lenye rangi nyingi.

Watoto wanne wamesimama kwa mstari wakiwa wamevalia sare za shule za buluu na viatu vya rangi mbalimbali. Watatu ndio waliosimama na mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha kua mwenye mahitaji maalum.

Mvulana mwenye mahitaji maalumu ameketi karibu na mwalimu wake mikono yake ikiwa hewani akielezea jambo kwa ishara, labda akieleza kile anachokiona kwenye kompyuta iliyo mbele yake.

Watoto wanne, wenye mahitaji maalum. wako ndani ya bwawa la kuogelea kila mmoja akishikilia kifaa cha kuelea cha rangi ya buluu kwa mikono yao. Wamesimama sambamba baadhi yao wakiwa wanatabasamu huku wakitazama moja kwa moja kwenye kamera wakionyesha furaha na ujasiri. Walimu wao yuko nyuma yao ndani ya maji pia akiwa ameshikilia kifaa cha kuelea.

Mwalimu ameinama, akiwa ameshikilia bango dogo lenye herufi S kubwa, akilitazama kwa makini huku kidole chake cha mkono mwingine kikiwa kimeelekezwa kwenye kidevu chake. Macho yake yameelekezwa moja kwa moja kwa mtoto aliye mbele yake, ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum.

Watoto watatu wameketi kwenye madawati yao darasani kila moja akiwa na vitabu au karatasi mbele yao. Mtoto aliye kati ameegemea mbele kidogo macho yake yakiwa nusu yamefungwa kana kwamba amelemewa na usingizi. Watoto wawili wa pembeni moja kuli ana mwingine kushoto wamegeuza nyuso zao kumtazama kwa mshangao au kicheko kidogo kana kwamba wamegundua hali yake ya kuchoka.

Mwalimu wa kike ameketi karibu kabisa na mwanafunzi wake mwenye mahitaji maalum. Wote wakiwa wameelekeza macho yao kwenye tableti ambayo mtoto huyo anashikilia kwa mikono yake miwili. Kidole cha mwalimu kinaelekeza sehemu maalum kwenye skrini ya kifaa hicho labda akimuonyesha kitu au kuelekeza kwenye shughuli ya kielimu.

Mikono midogo ya mtoto imewekwa juu ya kurasa za kitabu, cha maandishi ya nukta. Vidole vyake vikisogea kwa uangalifu mstari baada ya mstari. Ukiguza maandishi ya braille , kwa ustadi wa kujifunza.

Mwalimu ameketi karibu na msichana mdogo, wote wakiwa wanatumia ishara za mikono kuwasiliana. Labda wakitumia lugha ya angama. Mwalimu anaonyesha ishara kwa utulivu huo akimtazama mtoto kwa makini, naye msichana akijaribu kurudia ishara hizo kwa umakini na bidii.

Mwalimu wa kiume ameinama kidogo juu ya meza akitabasamu kwa upole huku akimwelekeza mwanafunzi wake mwenye mahitaji maalum kitu fulani kwa kutumia kidole. Mkono wake mmoja unaonyesha eneo maalum kwenye kitabu.

Mwalimu ameketi karibu na msichana mwenye mahitaji maalum akielekeza kwa kidole kwenye mchoro unaochorwa kwa makini na msichana huyo juu ya karatasi. Msichana anaonekana kuzingatia kwa kina kile anachofanya.

Msichana wa mahitaji maalum anatumia kompyuta iliyo mbele yake, mikono yake ikiwa juu ya kibodi huku macho yake yakiwa yameelekezwa moja kwa moja kwenye skrini.

Mtoto aliyevalia fulani ya manjano iko makini akipanga kadi za rangi juu ya meza, mikono yake midogo ikichukua kadi moja baadaye ya nyingine na kuziweka kwa mpangilio mbele yake, macho yake yanatazama kila kadi kwa umakini kabla ya kuichagua kana kwamba anafikiria rangi inayofuata ,ngambo ya pili mwalimu ameketi kimya akimwangalia kwa makini uso wake ukiwa na tabasamu.

Mtoto mdogo ameketi darasani. Mkono wake mmoja ukiwa umeshika mdomo wake kwa upole kana kwamba anatafakari jambo. Macho yake yanatazama juu kwa makini ishara ya kuwa anafikiria au kukumbuka kitu fulani. Mbele yake kwenye dawati kuna kitabu kilicho wazi kikionyesha mchoro au picha aliyochora.

Msichana mdogo darasani ameinua mkono wake juu kwa ujasiri. Akionyesha kuwa, ana swali au anataka kujibu . Mwalimu yuko mbele yake akimtazama kwa makini, labda akimpa nafasi ya kuzungumza.

Mtoto mwenye ulemavu ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Akitabasamu kwa furaha huku macho yake yakielekezwa mbele kwa matumaini na ari. Uso wake umejaa mwanga wa furaha ya ndani, huku mikono yake ikiwa kwenye sehemu za pembeni, mwa kiti.

Msichana mwenye maitaji maalum ameketi kwenye dawati pamoja na mwalimu wake. Wote wawili wakiwa na tabasamu na furaha usoni. Mikono yao iko juu wakifanya ishara ya mikono pamoja. Kuonyesha ishara ya salamu, pongezi au mafanikio katika kujifunza.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Amevaa ovaroli ya rangi ya kahawia, ambayo inaonyesha kua yeye ni mchoraji. Uso wake una tabasamu la furaha na kuridhika, akionekana mwenye kujiamini na mtulivu. Nyuma yake kuna meza yenye vifaaa vya kuchora, rangi za maji au mafuta, brashi za ukubwa tofauti, paleti, na karatasi au turubai.

Msichana kipofu, aliyevaa fulana ya waridi, ameketi kwa utulivu. Mkono wake wa kulia, ukiwa juu ya kitabu cha maandishi ya nukta. Vidole vyake vinapapasa taratibu kila mstari. Akisoma kwa mguzo na umakini mkubwa.

Mtoto mwenye mahitaji maalum anatabasamu kwa furaha akiwa ameketi karibu na mwalimu wake. Wote wakiwa upande kwa upande wakitazama moja kwa moja kwenye kamera.

Mwalimu na mwanafunzi wa mahitaji maalum wameketi wakielekeana, kila mmoja akiwa ameshika kitu mikononi labda kifaa cha mafunzo au mchezo wa kielimu. Wanaonekana wakirudia jambo kwa pamoja, midomo yao ikionekana kuzungumza kwa wakati mmoja.

Mvulana mdogo ameketi kwenye kiti, huku kichwa chake kikiwa kimegeuzwa kidogo upande mmoja. Macho yake yakitazama kwa tahadhari pembeni. Mdomo wake uko wazi, na daktari aliyesimama karibu naye, ameshika kidevu chake, kwa mikono yake miwili.

Mtoto mdogo ameketi darasani akiwa mtulivu huku mwalimu wake akiwa pembeni yake kwa uangalifu. Mwalimu huyu anainama kidogo akimwekea kipokea sauti kwenye sikio lake kwa upole.

Mwalimu ameketi mbele ya mwanafunzi wake wa mahitaji maalum, akimtazama kwa makini akitabasamu kwa upole. Mwanafunzi huyo anashika kalamu akiandika kwa umakini juu ya ubao maalum wenye alfabeti na nambari.

Mtoto mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Macho yake yakiwa yameelekezwa moja kwa moja kwenye kamera kwa utulivu. Mkono wake mmoja uko juu akiwa anarudisha kitabu mahali chake, kati ya vitabu vingine vilivyopangwa kwa mpangilio kwenye rafu ya mbao.

Msichana mdogo asiyeona ameketi karibu na mwalimu wake, wote wakielekeza vidole vyao kwenye ukurasa wa kitabu cha maandishi ya nukta nundu. Mikono ya msichana inaelekezwa kwa upole juu ya maandishi hayo akijifunza kugusa na kutambua herufi kupitia mguso.

Watoto watano wameketi darasani wakiwa na tabasamu pana usoni mwao, Wakimzunguka mwalimu wao aliyeketi katikati yao kwa furaha. Wamevaa mavazi ya rangi tofauti, tofauti yakiongeza rangi na uhai kwenye picha. Kuta za darasa zimepambwa kwa herufi kubwa za alfabeti zikiwa katika rangi angavu, zikining'inia juu ya ubao au kwenye ukuta kwa mpangilio wa kujifunza.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ameinama kidogo akitazama kwa makini kifaa maalum kilichowekwa juu ya meza mbele yake, labda ni mashini ya kujifunzia kama braille embosser , kifaa cha kusoma maandishi. Uso wake unaonyesha ari na udadisi. Macho yake yakiwa karibu sana na kifaa hicho ili kuelewa vizuri kinavyo fanya kazi.

Mvulana mwenye mahitaji maalum ameketi mezani akiwa na tabasamu la furaha akitazama moja kwa moja kwenye kamera. Mbele yake kuna vitabu vilivyofunguliwa na karatasi na mkono wake mmoja ukiwa unashika kalamu akiandika kwa makini.

Msichana asiyeona, ameshika kwa makini mchezo wa ubao, mkononi mwake. Vidole vyake vikiguza sehemu mbali mbali za ubao. Huku kwa uangalifu, akijaribu kutambua muundo au vipengele vya mchezo huo. Pembeni yake, mwalimu ameketi karibu, akimsaidia kwa upole kuonyesha sehemu fulani ya mchezo.

Mwalimu ameketi karibu na mwanafunzi wake, mwenye mahitaji maalum. Akiwa anamtazama kwa tababasamu la kutia moyo na furaha. Mwanafunzi huyo anashikilia kwa mkono, muundu wa plastiki uliopo mezani. Labda ni sehemu ya kazi ya darasani kama jengo dogo au umbo la kielimu.

Mtoto mwenye mahitaji maalum, ambaye ni kipofu, ameketi akiwa ameshika kitabu cha braille mbele yake. Kidole chake kikiwa kinasoma maandishi kwa kugusa, pembeni yake mwalimu wake ameketi karibu, akimwelekeza kwa upole, huku akiwa na tabasamu la kumtia moyo.

Kijana ameketi kwenye kiti kwa utulivu, mikono yake ikiwa imenyosha mbele huku vidole viwili vikiguza kitabu kilichowekwa juu ya meza. Macho yake yanaelekezwa mbele kana kwamba anatamaza kitu kwa makini au anafikiri kwa kina kuhusu kile anachosoma.

Mvulana mwenye mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Uso wake ukielekezwa kwenye ubao wa darasa. Pembeni mwake, mwalimu wake amesimama kwa karibu akiwa na kitabu mkononi, akimwelekeza jambo kwa utulivu.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum ameketi kwa utulivu akiwa amevaa kamba ya msaidizi iliyofungwa kwenye paji la uso, ambayo huenda inamsaidia kudhibiti mkao au mwelekeo wa kichwa. Macho yake yameelekezwa moja kwa moja kwenye kompyuta ilioko mbele yake akifuatilia kwa makini kile kinachoonyeshwa kwenye skrini.

Mvulana asiyeona na msichana wameketi bega kwa bega kwenye dawati. Mikono yao ikiwa juu ya kitabu cha maandishi ya nukta nundu kilicho wazi mbele yao. Vidoleni vyao vinapapasa mistari ya maandishi kwa uangalifu, kila mmoja akifuatilia kwa utaratibu ili kusoma kwa hisia.

Msichana mwenye ulemavu ametabasamu kwa furaha akitazama kamera, mikono yake ikiwa imepakwa rangi mbalimbali kutokana na kazi ya kuchora iliyo mbele yake mezani. Uchoraji huu unaoekana kuwa wa rangi nyingi, labda wa maua, majengo, au michoro ya ubunifu wa mtoto.

Msichana mwenye mahitaji maalum, ameinua mikono yake juu kwa furaha. Uso wake umejaa tabasamu, na macho yakimetameta kwa msisiko. Mbele yake kuna mchezo wa rangi mbalimbali, unaompa fursa ya kujifunza kwa njia ya kufurahisha. Mwalimu wake ameketi nyuma yake, akitazama kwa upole na tabasamu la kuridhika.

Msichana mdogo kipofu, ameshikilia kitabu cha braille, kwenye mikono yake. Vidole vyake vikigusa maandiko na maandishi ya nukta. Anaonekana kuwa makini, akifuatilia maandishi hayo kwa hisia za mguzo. Mwalimu wake ameketi pembeni yake kwa karibu akimtazama kwa upole, huku akimwelekeza kwa ishara ya kutia moyo.

Mvulana mwenye mahitaji maalumu ameketi kwa utulivu kwenye dawati lake, kalamu ikiwa mkononi mwa kulia, huku akiandika kwa umakini kwenye kitabu kilichofunguliwa mbele yake. Uso wake unaangaza kwa tabasamu.

Mwanaume asiyeona amelala kwa utulivu kwenye kochi lake. Mwili wake ukiwa katika hali ya kupumzika huku mikono yote miwili ikiwa juu ya kitabu cha nukta muhimu cha Braille . Vidole vyake vinapapasa mistari ya maandishi kwa utaratibu.

Mvulana mwenye mahitaji maalum amesimama akiwa anapaka rangi kwenye kipande cha mbao kwa kutumia brashi, mikono yake ikiwa makini na macho yake yakiwa yameelekezwa kabisa kwenye kazi hio ya sanaa.

Mtoto mwenye mahitaji maalum, ameketi kwa utulivu mezani. Akiwa, anatumia mkono wake wa kushoto kuandika kwa makini. Ndani ya kitabu kilicho funguliwa mbele yake. Nyuma yake, wanafunzi wawili wa kike, wameketi wakizungumuza.

Mwanamke mmoja amesimama katikati ya watu wawili, akiwa katika hali ya kueleza jambo kwa ujasiri na msisitizo. Mikono yake imepanuliwa kidogo mbele yake ikiashiria anatumia ishara kuimarisha maelezo yake. Watu wawili walioko pembeni mmoja upande wa kushoto na mwingine kulia, wanamsikiza kwa makini macho yao yakimwangalia na nyuso zao zikiwa na ishara za kuelewa.

Msichana mwenye mahitaji maalum ameketi kwa utulivu ,akielekeza kalamu yake kwenye kitu fulani ndani ya kitabu kilichofunguliwa. Pembeni mwake, mwalimu wake ameketi karibu akimtazama kwa makini kwa tabasamu ya kumuunga mkono.

Mwalimu ameketi karibu na msichana mwenye mahitaji maalum. Uso wa msichana imejaa tabasamu na furaha na shauku anapotazama kile anachoonyesha mwalimu Kwa mikono. Mwalimu anaonekana mwenye subira na umaakini akihakikisha kuwa mafunzo hayo yanaeleweka kwa Urahisi. Mezani mbele Yao kuna rundo la rangi za kuchorea crayons zenye rangi angavu zikiwa zimepangiliwa vizuri.

Mwalimu ameketi karibu na mwanafunzi wake wa mahitaji maalumu. Msichana anayechangamka huku akicheka kwa furaha anapofanya jambo kwenye ubao wa mchezo uliowekwa mezani.